Mimea ya ndizi iliyolimwa ikapandwa vizuri, tena inaonyesha kuwa imepaliliwa vizuri, kuna dalili ya kuwa na mvua mingi, ndio maanake mimea inaonekana kuwa na afya nzuri.

Huu ni mgomba uliolimwa vizuri, ikapaliliwa vizuri, imepandwa vizuri kwenye laini ambapo maji mingi inapita ikiendelea kuingia kwa zile migomba zingine.

Dalili ya mvua inaonekana kuwa mingi kwa sababu mimea iko na afya mzuri. Ukiangalia hata migomba iliyokuwa imesimama, iko na afya vizuri. Kuna mahindi pia iliyopandwa na kuna shamba iliyopaliliwa pia vizuri.

Hawa watu waliosimama wanachungulia ng'ombe walio kwenye mzizi na pia kuna dalili ya mvua kwasababu mimea yao inaokana kuwa mzuri, nchi pia inaonekana kuwa mzuri.